Duka la Woolworths linaonekana kwa mbele likiwa na ishara kubwa na yenye mwanga juu ya mlango wake. Ndani ya duka mbalimbali zikiwemo magauni ya njano na kijani zimeonyeshwa kwenye madamu.

Mlango mrefu wa duka ya kisasa ya Woolworths , likiwa na ishara kubwa, inayong'aa juu yake. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zimeonyeshwa kwenye maduka ya manikeni, zikionyesha mitindo mbalimbali.

Kabati la nguo lililopangwa vizuri likiwa na mavazi mengi ya aina tofauti. Nguo za wanaume na wanawake zimetundikwa kwenye hanger zikionyesha mitindo mbalimbali. Baadhi ya nguo zimejikunja vizuri kwenye rafu.

Counter nyeupe na ya kijivu yenye nembo ya Vivo, kwa rangi ya chungwa inaonekana katikati ya eneo hilo. Juu ya counter hio, kuna skirini ndogo ya kompyuta. Chupa ya maji ya lita ishirini iliyowekwa kwenye dispenser , na vitu vingine vidogo.

Duka la nguo la hillmarten iko wazi, ikiwa na nembo yake kubwa iliyoangaziwa juu. Ndani ya duka nguo mbalimbali zimetundikwa na kupangwa vizuri kwenye rafu, zikitoa mwonekano wa kuvutia kwa wateja.

Gari la kifahari la rangi ya blue iliyokolea, limeegeshwa kwenye nyasi, likionyesha muundo wa kisasa. Linaonekana kua na paa la kioo na rims za kuvutia, zikionyesha ubora wake.

Gari kubwa aina ya SUV yenye rangi ya buluu iliyokolea na sehemu ya chini ya fedha limeegeshwa kando ya barabara. Juu ya paa la gari kuna rundo la mizigo lililowekwa vizuri huku ngazi ikininginia nyuma.

Gari lenye rangi nyekundu linaonekana likiwa limefunguliwa sana labda kwa ajili ya ukarabati. Sehemu kubwa ya viti vya ndani na sakafu imeondolewa, ikionyesha fremu ya chuma.

Trela kubwa la kubebea magari lenye rangi ya buluu limebeba magari kadhaa meusi. Magari yamewekwa kwa makini kwenye ngazi tofauti ya trela. Nyuma trela kuna jengo kubwa lenye kuta za buluu na nyeupe.

Sehemu ya ndani ya gari hasaa viti vya abiria. Viti hivyo vimefunikwa kwa kitambaa chenye rangi nyepesi labda kijivu au beiji na vinaonekana vikiwa safi. Dirisha la gari linaasi mazingira ya nje.

Gari la abiria la rangi ya kijivu limewekwa mbele ya geti lenye mapambo ya chuma. Taa zake za mbele zinawaka, zikionyesha lipo tayari kuendeshwa. Lebo ya KIA inaonekana katikati ya grili ya mbele.

Gari aina ya Toyota Heiss lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara ndogo. Magurudumu yake yanaonekana safi na gari linaonekana limetunzwa vizuri. Kwa nyuma kidogo ya gari, kuna jengo lenye ishara inayosomeka Hill Court .

Mwanaume anaonekana akimkabidhi funguo za gari mwanamke .Huku mwanaume mwingine akitabasamu karibu nao. Watu wore watatu wamevalia mavazi rasmi wakionyesha mazingira ya biashara au ofisi.

Gari jeupe la abiria limesimama kwenye barabara yenye udongo na changarawe, lango lake la mbele, linaonekana likiwa limefungwa vizuri, na taa zake ziko sawa. Namba ya usajili ya Kenya inaonekana wazi mbele ya gari.

Safu ya magari mbalimbali yaliyoelekezwa upande mmoja yakiwa yameegeshwa kwenye nyasi. Gari la buluu liko mbele kabisa likifuatiwa na magari meusi, meupe na mengineyo.

Sehemu ya ndani ya gari ina viti vya nyuma na sehemu ya mbele viti vyeusi vimepangwa vizuri vikiashiria usafi na mtunzo mzuri ya gari. Dirisha la nyuma linaonekana wazi likionyesha mazingira ya nje.

Gari jeupe aina ya basi dogo, limewekwa kwenye eneo la wazi lenye lami, dirisha zake zinaakisi mazingira ya anga la blue , na mawingu machache. Sa, sahani ya namba ya gari inaonekana wazi nyuma, ikiwa na rangi za njano, na nyeusi.

Ndani ya gari, vitu vyeusi vimepangwa kwa mpangilio, vikionyesha sehemu ya abiria na dereva. Dashbodi ina paneli za kahawia, zinazong'aa na vitufe mbalimbali. Mlango wa dereva umefunguka, ukiashiria uwezekano wa mtu.

Gari kubwa aina ya s u v Toyota prado imepakiwa nje. Rangi ya gari ni kijivu giza au kahawia iliyokolea. Kuna rack ya paa la juu ya rangi ya gari ikipendekeza uwezo wa kubeba mizigo za ziada.

Gari aina ya suv zimeegeshwa kwa sehemu iliyo pakiwa na vigae. Mwangaza wa jua unaangukia gari hilo likiangazia rangi yake nyeusi na maelezo yake. Paa la maegesho linaonekana nyuma likiwa na nguzo za manjano.

Gari jeusi la aina ya hatchback limesimama kwenye eneo la nyasi. Magurudumu yake yana rimu za rangi mbili, zikiwa na nyekundu na fedha. Magari mengine yanaonekana yameegeshwa kwa mbali nyuma yake .

Paa la kuuzia magari likiwa na magari kadhaa mapya yaliyopangiliwa ndani. Magari yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, dhahabu, nyekundu na hudhurungi. Sakafu ya duka inaonekana kung'aa.

Gurudumu la gari lenye rimu ya rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye sehemu ya barabara. Rimu ina muundo wa nyota wenye matawi mengi ikionyesha ubora na muundo wa kisasa. Tairi inaonekana imara na imechakaa kidogo .

Usukani mweusi uliovaliwa na uchakavu unatawala sehemu ya ndani ya gari la zamani. Dashibodi ina vifungo na viashiria vingi vikionyesha umri wa gari. Vifaa vingine vya ndani kama vile redio na paneli za milango vinaonekana.

Rafu zimejazwa na sanamu na vinyango mbali mbali, vya sanaa za kiafrika. Tembo weusi waliotengenezwa kwa mbao, wamepangwa kwa safu juu kabisa. Chini yao kuna sanamu za wamasai, waliochongwa kwa mbao zenye nguo nyekundu.

Barabara inaongoza kando ya eneo lenye shughuli nyingi za biashara ambapo kuna masoko ya wazi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya kazi ununuzi katikati ya bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo zilizo ninginizwa na kuwekwa chini.

Soko lenye shughuli nyingi lenye rundo la mboga hasaa kabichi zikiuzwa. Watu wengi wanaonekana wakiuzia na kununua bidhaa katikati ya mazingira yenye uchafu. Njia ya katikati ya soko imejaa majani ya mboga yaliyotupwa.

Ndizi nyingi, zote mbichi na zilizokomaa, zimepangwa kwenye soko, zipo ndizi za aina tofauti, baadhi zikiwa kijani kibichi, na nyingine zikianza kugeuka njano. Mikunga, mikungu ya ndizi, imeunda rundo kubwa, ikiashiria wingi wa mavuno.

Mandhari ya sokoni imejaa watu na bidhaa mbalimbali. Vibanda vingi vimejengwa kwa ajili ya biashara vikiuza matunda na vitu vingine vya nyumbani. Mkokoteni uliobeba vitu mbalimbali umeegeshwa katikati ya barabara.

Nguo nyingi zimetapakaa chini zikifanya rundo kubwa la nguo za mitumba. Watu wengi wamekusanyika karibu na nguo hizo, wakichagua na kucha, kuchunguza. Baadhi ya nguo, ha, zimepangwa kwa wengi.

Bales kubwa za nguo zilizotumika zimefungwa vizuri kwa kamba nyeusi zikionyesha kuwa zimeandaliwa kwa usafirishaji au uuzaji. Baadhi ya nguo ndani ya bales zinaweza kuonekana kwa uwazi.

Soko la wazi limejaa bidhaa mbalimbali hasa nguo zilizoning'inizwa na kuwekwa kwenye meza. Sweta na fulana za rangi tofuati zinaonekana zikionyesha nembo na miundo mbalimbali.

Sehemu ya nje iliyojaa vyombo vya chuma cha kavu na bidhaa zingine za metali inajitokeza wazi. Chungu, sufuria na vyombo vingine vya kupikia vilivyotumika vimetapakaa chini vikiashiria kuwa, hapa ni mahali pa kukusanya chuma cha kavu au karakana ya kurejesha bidhaa.

Soko la wazi, kuna mabano yaliyojaa bidhaa za sanaa na ufundi . Turubai zenye picha za wanyama pori wa kiafrika kama vile, tembo na simba, zimetundikwa kila mahali. Kuna pia uchoraji wa mandhari ya macheo na miti ya miimba.

Tikitimaji kadhaa yamepangwa juu ya kila mmoja yakionyesha ganda lao la kijani na mistari mepesi, baadhi ya matunda mengine kama vile machungwa na matunda ya kijani yanayofanana na maembe.

Mkusanyiko wa bidhaa za kitamaduni labda kutoka soko la ufundi au duka la zawadi. Viatu vya ngozi vilivyo pambwa, vikapu vilivyo fumwa na hata vinyango vidogo vya nyumba vya kiafrika.

Rundo la pipipili hoho za kijani kibichi zikiwa zimepangwa kwenye makreti ya plastiki tayari kuuzwa. Karibu na hizo kuna aina mbalimbali za mboga na matunda zikiwemo nyanya, viazi na karoti zikiwa wimepangwa kwa umaridadi.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi linaonekana likiwa na maduka na ofisi chini. Dirisha za bluu zinajitokeza kwenye kuta nyeupe za jengo hilo. Jina, campus corner square, linaonekana juu ya jengo.

Ni pana lenye sakafu ya vigae vya mbao. Linaonekana likifunguka kuelekea nje. Chuma inalinda balkoni ikionyesha muundo wa kisasa. Kwa mbali, majengo mengine yanaonekana baadhi yakiwa na paa nyekundu za vigae na mengine yakiwa na ghorofa nyingi.

Jengo refu la ghorofa likiwa limejengwa kwa mitindo wa kisasa na madirisha mengi. Mawingu meupe yametapakaa angani yakipamba anga la blue . Sehemu ya chini ya jengo ina muundo wa kipekee na kuna maumbo yanayofanana na sanduku.

Jengo refu la ghorofa likiwa na kuta za rangi ya kijivu na kahawia. Anga la bluu linaonekana wazi likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Antena kadhaa zimewekwa juu ya jengo zikiashiria matumizi ya mawasiliano.

Kuna bango kubwa jeupe lenye maandishi mekundu na meusi limebandikwa kwenye jengo. Maandishi Trivas Smat Agencies, Propert Managers, To Let yameandikwa kwa herufi kubwa juu.

Lango jeusi lenye muundo wa chuma likiwa na mabati ya waya yenye ncha kali juu. Karatasi nyeupe lilioandikwa Two bedroom house to Let na namba ya simu 0794713525 imabandikwa katikati ya lango.

Jengo refu la kisasa, likionyesha usanifu wa kipekee, likiwa na mchanganyika wa matofali ya rangi ya kahawia na kuta nyeupe. Kuna mistari ya rangi nyekundu iliyosimama wima inayopamba sehemu ya nje.

Upeo wa anga ni wa bluu usio na mawingu mengi, ukiashiria hali ya hewa nzuri. Chini kuna eneo la ardhi kavu yenye nyasi chache zilizokauka. Mbele kidogo kuna chungu cha udongo labda kutokana na uchimbaji.

Jengo la kisasa lenye ghorofa kadhaa, likiwa na kuta za saruji zisizopakwa rangi, na sehemu za mbele zina madirisha ya vioo. Linaweza kuwa makazi au biashara, na juu yake kuna matanki meusi ya maji.

Sehemu ya duka kubwa inayohudumia nyama ipo wazi ikiwa na bango kubwa lenye neno butcher juu. Ndani ya eneo hilo kuna meza za kuuza nyama zilizopoozwa zikiwa na aina mbalimbali za nyama zilizopangwa kwa ajili ya wateja.

Duka kubwa ina safu ndefu za friji lililo jaa bidhaa. Kila sehemu inaonekana kuwa na aina tofauti za nyama zilizo sindikwa kama vile soseji, hamu na bidhaa nyingine za nyama zilizo pakiwa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa ambapo bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu. Bidhaa nyingi zinaonekana kama nafaka na vyakula vingine vya jumla. Zimewekwa kwenye vyombo vya kuonyesha. Mabango yana majina ya bidhaa kama rice ya meninginia juu.

Maduka haya yanaoneka yamepangwa kwa ustadi , yamejaa bidhaa mbalimbali za chakula na vinywaji. Rafu ndefu zimejazwa chupa, mitungi na vifungashio vingine vya bidhaa za vyakula vilivyo sindikwa.

Ndani ya duka la kisasa la vyakula, rundo la nyanya nyekundu zinang'aa zimepangwa kwa umaridadi kwenye vikapu na masanduku ya mbao. Karibu nazo zabibu, zambarau na ndizi za njano zinavutia macho.

Duka kubwa la kisasa pengine la bidhaa za vyakula au maduka makubwa likiwa na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali, sehemu mbalimbali za duka zinaonyesha bidhaa zilizopangwa vizuri ikiwemo matunda na mboga pamoja na bidhaa za nyumbani.

Mazingira ya ndani ya duka kubwa la kisasa, yanajitokeza wazi .Sehemu ya matunda na mboga mboga inavutia macho, ikiwa na mananasi ,matikiti maji na matunda mengine yaliyopangwa kwa uangalifu.

Ndani ya duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa za usafi wa kibinafsi na za nyumbani zinaonekana zikipangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu ndefu. Sehemu fulani za rafu zimechorwa rangi ya machungwa inayong'aa.

Duka makubwa yamepangwa kwa uangalifu yakiwa yamejaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na matumizi ya nyumbani. Safu ndefu za chupa za buluu za sabuni au kemikali za kusafisha zinaonekana.

Duka kubwa lenye taa nyingi likiwa limejaa bidhaa za nyumbani .Rafu ndefu zimepangwa kwa safu zikiwa zimebeba sufuria ,vyombo na vifaa vingine vya jikoni .Bidhaa zimepangwa vizuri na kwa utaratibu.

Maduka ya rejareja, yanaonekana yakiwa yamejaa bidhaa nyingi zilizopangwa, kwa safu ndefu. Rafu, zimejazwa, na chupa, na vifungashio vya bidhaa za utunzaji wa kibinafsi, kama vile shampoos na losheni.

Duka kubwa la Quickmart linaonekana wazi mbele ya jengo refu la biashara. Magari kadhaa yameegeshwa mbele ya duka yakiashiria shughuli za ununuzi. Alama nyengine za biashara kama Fresh and Easy na Bata Bata zinaonekana.

Supermarket kubwa imejaa bidhaa mbali mbali, zikiwemo: matunda na mboga. Katika sehemu ya mbele, chungwa na tufaha nyingi zimepangwa vizuri kwenye vibanda vya kuuza. Mabango ya matangazo yametundikwa juu ya njia za maduka.

Safu ndefu za rafu zilozojaa bidhaa mbalimbali za kusafisha na sabuni zinazoonekana wazi ndani ya duka kubwa. Bidhaa hizi zimepangwa Kwa mpangilio mzuri, zikionyesha wingi wa chaguo Kwa wanunuzi.

Duka kubwa likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali pande zote mbili za korido kuu. Bidhaa zimewekwa kwa utaratibu kwenye rafu zikionyesha aina nyingi za vitu zinazopatikana. Sakafu inaonekana safi na kung'aa.

Maduka zimejaa bidhaa mbali mbali zikiwemo sabuni, vitu vya chooni na vitafunio. Kwenye sehemu ya kati kuna rundo kubwa la karatasi za choo zilizopangwa kwa ajili ya ofa maalum. Mabango ya matangazo yanaonekana juu ya rafu.

Duka kubwa, likiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Katikati ya korido, kuna rundo la bidhaa zilizopangwa kwa ajili ya ofa, zikiwa na mabango makubwa ya promotion .

Sehemu ya ndani ya jengo kubwa labda maduka makubwa au kituo cha ununuzi. Watu kadhaa wanaoonekana wakitembea au kusimama karibu na eneo la kuingilia lililoelekezwa na mshale mwekundu ulioandikwa entrance .

Duka kubwa likiwa na sehemu ya kulipia bidhaa yenye counter nyingi za express counter. Mlinzi amesimama karibu na counter . Kuna wateja wakitembea na kulipa bidhaa zao. Duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri.